Hapa ni barabarani kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli yake ya rangi ya manjano, ni dhahiri kwamba mtu huyu ni mlemavu kwa vile ana mguu mmoja, ni vizuri watu hawa wasipakuliwe kwa sababu wanaweza kufanya yale ambayo watu si walemavu hufanya.

Kwenye picha Kuna ratiba ya shuleni ya ambapo ni dhahiri kwamba ni ya mwalimu fulani inamsaidia katika kujua ataingia darasa wakati lili na ni wakati upi na ni kipindi ipi

Huku ni uwanjani. Kuna mashindano baina ya wanariadha katika mchezo huo wa kukimbia. Tunaweza kuwaona wanariadha wawili, mmoja ambaye anatoka katika nchi ya Kenya. Tayari yeye anatangulia na amefunga macho.

Hiki ni kitabu ambacho kina michoro pamoja na maelezo mbalimbali. Ya kwanza kuna gari ambalo ni lori, pili ni gari moshi na tatu ni baisikeli.

Huku ni shuleni kwani tunaweza kuona aina mbalimbali ya vitabu. Kuna moja yenye anwani Ayubu maskakani, ni dhahiri kwamba vitabu hivi ni vya shule ya msingi.

Huku ni shuleni, na shule ya upili kwani tunaweza kuona karatasi ambayo imeandikwa kidato cha kwanza R kumaanisha kwamba hapa ni darasani ambabo wanafunzi wa kidato cha kwanza wanapata masomo yao.

Hapa ni shuleni. kwani tunaweza kuona mlango ambao umeandikwa gredi ya kwanza cha na ni ya mwalimu Agnes ambapo wanakaribisha watu kwenye ofisi.

Hapa ni chuoni, kwani tunaeza kuona viti mbalimbali ambavyo wanafunzi wa chuo kikuu hutumia, kwa vile hivi hazitumiki katika shule ya upili hata shule ya msingi.

Hapa kuna watu mbalimbali miongoni mwao wanaonekana kwamba ni walemavu kwani wanatumia viti vya magurudumu. Vile vile tunaweza kusema kuwa wao ni wachezaji.

Hapa ni dhahiri kwamba ni shuleni kwani tunaweza kuona mlango ambao umeandikwa kwamba wanafunzi hawafai kupita katika mlango huu kumaanisha ni onyo kwa wanafunzi wote wasiweze kupita mlango huo.

Kwenye picha kuna kitabu cha mwanafunzi wa gredi wa pili, chenye anwani nyota ya kiswahili jalada lina mchoro wa watu walio juu ya farasi

Hapa ni shuleni na ni sehemu ya darasani kwani tunaweza kuona ubao pamoja na dawati na viti kumanisha kwamba ni mahali ambapo wanafunzi wanapata mafunzo yao.

Hapa ni naeza kuona rula pamoja maandishi ambayo mwalimu ameandika kuhusu jinsi ya kutumia, herufi ndogo na ameweza kuandikia herufi hizo ndogo.

Hiki ni kitabu cha kliniki mwanamke mja mzito hupewa kitabu hiki ili waweze kuweka rekodi yake kuanzia akiwa mja mzito hadi mtoto atakapozaliwa, ambapo pia katika kitabu hiki kuna mafunzo mbali mbali.

Hapa ni shuleni, kwa vile tunaona mlango ambao umeandikwa ni sehemu ya mahabara hasa ya kemia na bayolojia. Wanafunzi huenda mahabara ili kufanya majaribio mbalimbali ya kemikali.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kumwona mtu anayejulikana kwa jina Wesley Kimeli Sang, yeye ni mkenya, na aliweza kuzaliwa katika mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na nne na ni mkimbiaji.

Huku ni uwanjani kwani kuna wachezaji ambao wanaonekana. Wao wanacheza mchezo wa kadada na wanaonekana kwamba ni walemavu kwani hawana mguu mmoja na wanasaidiwa na mkogojo.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuona watu wawili ambao wanacheza mchezo wa kandanda, watu hawa nidhari kwamba ni walemavu kwa vile wanamguu moja na vile wanasaidiwa na mkongojo.

Huku ni shuleni kwani tunaweza kuona darasa mbali mbali. Sehemu hii husaidia katika kupeana mafunzo kwa watoto mbali mbali, ili waweze kujipatia hekima.

Hapa ni shuleni na ni sehemu ya darasani kwa vile tunaweza kuona viti pamoja na dawati ambazo wanafuzi hutumia. Vile vile kuna karatasi ambayo ni dhairi kwamba ni mitihani.

Huku ni uwanjani kwani kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda wote wanaonekana kwamba ni walemavu kwani wana mguu mmoja na wanasaidiwa na mkongojo katika kucheza ama kutembea.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuona wakimbiaji wa nchi ya Kenya. Kuna pia watu ambao wamefurika uwanjani ili kutazama mchezo huo wa riatha ukifanyika.

Hiki ni kitabu cha kiswahili na ni sehemu ya kipindi cha pili, kwenye sarufi kuna watu wawili moja akiwa na kijani na mwengine ni Mzee, mzee amepepa kitabu na Kuna mahali ambapo amepepa kitabu na kijana ana kiatu pamoja na viatu.

Hapa ni chuoni na ni sehemu ya ukumbi ya mihadhara, kwani tunaweza kuona kwamba viti hivi ni vya wanafunzi wa chuo kikuu bali si ya sekondari au shule ya msingi.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi, jina lake ni Asiya Sururu Muhammad, yeye ni mkenya aliweza kuzaliwa katika mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na mbili katika mji wa Mombasa , anaonekana kwamba ni mlemavu kwa vile ana miguu bandia pamoja na mkongojo.

Huku ni barabarani. Kuna watu wawili ambao wanaendesha baiskeli. Inaonekana kwamba watu hawa, huenda wako katika mashindano ya kuendesha baiskeli. Mashindano haya huwa ni ya kuburudisha.

Huku ni uwanjani kuna watu wanaonekana kwamba wao ni wachezaji wa kandanda na ni dhahiri kwamba watu hawa ni walemavu kwani wanasaidia na mkongojo.

Huku tunaweza kuona kitabu ambacho ni cha Computer Science cha wanafunzi na ni cha gredi ya saba. Kambuni ambayo iliweza kujabisha kitabu hiki nii Longhorn.

Hapa ni chuoni na ni ukumbi wa mihadara kwani tunaweza kuona viti ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa huku chuo kwa vile viti havipatikani katika shule ya sekondari au shule ya msingi.